Hili ni jengo la chekechea la michi bora ambalo linakubebea chekechea pamoja na shule ya msingi maana tunaona maandishi hayo makubwa yaliochora hapo juu pia mbele yake kuna watu wanapika na pia kuna kitendo kinafanyika kuna mchoraji ambayeanaendelea kuchora maadishi hayo ya shule ambayo yamekupandia kwenye ngazi.

Hili ni jumba. Jumba hili ni la shule ya Nyali ambapo tunaona pia imeweza kuchapishwa hapo juu katika maneno hayo ya kuashiria kuwa ni shule ya upili ya Nyali. Na pia katika shule hii hapo chini tunaona kuna sehemu ya maegesho ya magari, maana tunaona magari kadha wa kadha yameweza kuwekwa hapo.

Huyu ni mwanariadha wa Kenya ambayo anawakilisha timu ya walemavu wasio na uwezo wa kuona katika mashindano haya na pia amesaidiwa na msaidizi wake ambaye anamwongoza na kumwelekeza cha kufanya kwa sababu ni mlemavu wa macho.

Hizi ni karatasi zinazotumika na walimu kwa kupitisha maelezo kwa kutumia michoro ama kuandika kwa maandishi ili kuwaonyesha na kupitisha maelezo yao kupitia maandishi hayo na pia michoro hizo wanapoelezea ikiwa ni wanafunzi ama watu wazima lakini haswa zinatumika kwa michoro na kwa maandishi.

Hapa ni darasani sehemu ambayo watumia kusoma wanafunzi ama watoto wadogo maana tunaona kuna viti vilivyopangwa vizuri sana tayari kwao kukalia na katika viti hivi tunaona pia kuko na sehemu kama meza ambayo anatumia kuandikia na kuekea vitabu vyake.

Hiki ni kitabu cha wanafunzi ama cha watoto wa CBC ama hii mtaala mpya wa masomo ambayo imeandikwa hapo juu tunaiona na ni kitabu cha gredi cha pili ambacho kinahusu sana sana mazingira na matumizi ama matendo yote yanayohusu na mazingira.

Huu ni ubao unaotumika kufunza shuleni au katika madarasa ama hata katika sehemu yoyote ambapo mafunzo yanapitishwa unatumika kuchorea ama kuandikia na tunauona ubao huu ni ubao mweupe ambao unatumia kalamu za wino kuandikia na ubao huu tunauona tayari una maandishi tofauti tofauti kuashiria kulikuwa na darasa linaendelea.

Hii ni sehemu ya kusomea madarasa, maana tunaona viti vilivyo pamoja na meza zake, za wanafunzi za kukalia na pia wa kutumia mahali au sehemu iliyotengenezewa kama meza za kuandikia vitu zao wanaposoma na zimepangwa kuonyesha pia kuwa ubao upon kwenye upande wa mbele.

Kitendo kinachoendelea hapa ni mchezo. Mchezo wa kandanda unaohusu timu hizi mbili. Timu za walemavu. Walemavu wasio na uwezo wa kutembea maana wanaonekana wakicheza kwa kutumia miguu moja na pia wanatumia vifaa vya kuwasaidia ikiwemo migongo za kutembea, magongo yao ya kutembea na kutembelea na wanapigania mpira wachezaji hawa wawili.

Hii ni sehemu iliyotengwa maalumu na ikawekewa kizuizi ambayo imeweza kuhifadhi vyombo ama vifaa vya kuzima moto. Wakati wa hatari ya moto kulipuka ama moto unapoanza, basi vifaa hivi ndivyo vinavyokujiwa kufunguliwa na kutumika wakati tunapokuwa na moto ama hatari yoyote ya moto kuwaka ama kushambulia maeneo tofauti tofauti ya sehemu hii.

Hili ni jumba la maktaba la shule ya upili ya Kongowea, ambalo tunaiona gorofa hii imejengwa na inakaa mpya kabisa. Na hapo chini tunaona pia wanyama kadhaa watatu, hawa si wanyama wengine, ila ni mbuzi hizo ambazo zimekuja tu matembezi zikitembea zikijitafutia chakula zikafika sehemu hii. Lakini sehemu hii ni maktaba ya shule ya upili ya Kongowea, ambayo maandishi haya yanasema imejengwa na serikali ya kaunti.

Hiki ni kitabu, na karatasi hii inaonyesha ama imeandikwa na miandiko ya kuvutia watoto wadogo kwa hivyo tunawezasema hiki ni kitabu cha watoto wa chekechea, watoto wa darasa la kwanza hadi darasa la nne. Maana ina maandishi yakuwaambia kuwa wacheze, wasome, wakue pamoja.

Hili ni bango ama karatasi ambalo limechapishwa na maelezo mwafaka ya kuelezea na kufafanua umuhimu wa miti na misitu ambayo ndio tunafaa kuitunza kwa ulinzi bora utakayosaidia katika maisha yajayo miti hiyo itakapotunzwa.

Hiki ni kitabu, na huu ni ukurasa wa kitabu hicho. Ambacho tunaona maandishi na michoro, ambacho ni kitabu cha maandishi ambacho kimeandikwa na kiswahili, matumizi ya hiki na hivi. Na sehemu tofauti tofauti zilizoandikwa, na pia tunaona picha ya mtoto, na pia picha ya mzee kuashiria, hiki kinaweza kuwa kitabu cha watoto wa msingi, shule ya msingi ama hata chekechea.

Hili ni darasa maana tunaona dawati ambazo zimepangwa katika darasa hili pamoja na viti za kukalia na vile vile juu ya dawati hizi bado kuna vitabu vya kusomea na pia kuna ubao uliochapishwa picha kadha wa kadha za kusoma.

Hii ni chuo kikuu cha ufundi cha Mombasa ambapo tunaona katika kiingilio hiki lango lao limeandikwa hapo juu likisoma ya kuwa, hiki ni chuo kikuu cha ufundi cha Mombasa na wanafunzi wanaonekana kuingia kwenye lango kuu na wengine pia wanaonekana wakitoka na mandhari ya nje yanapendeza sana. Miti na pia nyasi na pia mapambo yamepambwa vizuri.

Hii ni majilisi ama ukipenda ofisi ya shule ya msingi maana kumewekwa bango hapo juu likisema yakwamba hii ni darasa ama Gredi la mwaka wa 6c na ni majilisi ya mwalimu na jina lake limeandikwa hapo Mr. Avuli.

Hi ni sehemu ya kujivinjari ama ya kucheza ya watoto wadogo maana tunazoziona mbele zetu ,hizi ni vifaa vya kuteleza ama mtelezo ambapo watoto wadogo huketi ju wakiwa wanateleza pale hadi chini.

Hii ni ratiba. Ratiba ya masomo ya shule ambapo tunaona masomo yameweza kugawa kwa wakati na somo ambalo linaweza kutokea wakati huo maana yamepangwa vizuri kabisa mkabala na wakati wake na pia hii inaonyesha kwamba ni ya shule ya Thika ya Wakristo.

Hiki ni kitabu cha watoto darasa la pili ambapo tunaona kinafunza kuhusu afya, usalama na tabia njema maana tunaona picha za watoto wadogo hapo watatu na pia mwalimu akielezea wanafunzi kitu.

Hii ni timu ya taifa ya walemavu wa kucheza mpira wa soka ambapo wanapokea masharti mufti kutoka kwa kocha wao na nikama wapo katika mazoezi maana wamesimama wakimsikiza kwa makini na pia wameshikilia magongo yao ya kuwasaidia na kuwapatia nguvu wanapokimbia na kucheza mchezo huo wa kandanda.

Huyu ni mwana mwasumbi wa timu ya taifa ya Kenya ambaye tunamuona amevalia mkononi mwake shanga kuashiria bendera ya taifa la Kenya ambapo kwa sasa amemaliza mbio zake na anatazama akiangalia muda aliotumia katika mchezo huu.

Huu ni ubao ambao bao kuu sana sana unafundishwa unatumia kufundishia wanafunzi ama watoto wa darasa ama kidato chochote maana tunaona maandishi yanaashiria kuwa na tarehe ya siku na pia kuwa na mwezi na pia mwaka ambapo tunaona pia kuna swali limefuatia hapo chini nikiuliza kuwa jibu la Samueli lilikuwa lipi wakati Mungu alimuita.

Hi ni sehemu ya kuchezea ya watoto na sana sana inaweza kuwa shule ama eneo tu la kuchezea kwa watoto, maana tunaona kunayo bembea na si moja wala si mbili. Bembea tofauti tofauti zimeekwa hapo tayari kukaribisha watoto katika wakati wao wa kucheza.

Hili ni bango au karatasi ambalo limechapishwa maelezo ya kufafanulia na kuelezea watu namna ya kutunza na namna ya kuhifadhi takataka na mambo ambayo ama vitu ambazo watu wanahitaji kwa kutunza mazingira katika shule na pia katika sehemu zozote za jirani.

Hii ni sehemu ama jengo ama mahali pa kupeana huduma za serikali, inaweza kuwa ni shule ama ofisi za kiserikali zilizotengwa. Maana tunayoiona hapa mbele yetu ni mchuma wa kushikilia bendera na pia kuna jumba la ghorofa hapo mbele, kuonyesha inaweza kuwa ni ofisi ama milango ya madarasa ama shule.

Hili ni darasa ambalo tunaona dawati zimepangwa vizuri kwa wanafunzi na watoto hawa na kusomea. Na pia juu ya madawati hizi kunazo karatasi za kusomea na pia viti. Kuashiria kwamba hili ni darasa la wanafunzi hawapo, ingawaje sehemu hii inatumika kusomea.

Huu ni ubao. Ubao ambao ni mweupe ama wa kisasa ambao unatumika sana sana kufunzia darasani, na tunavyoona unao maandishi tayari yameandikiwa, kuonyesha ya kwamba ni dhahiri shahiri ya kwamba kuna darasa lililokuwa linaendelea na limeweza kutamatika ama bado linaendelea. Lakini tunaona huu ni ubao ambao upo darasani.

Hiki ni kitabu, na katika kitabu hiki tunaona maandishi kadha wa kadha na pia michoro kadha wa kadha pia ikionyeshwa katika kitabu hiki. Tunaweza sema kitabu hiki ni kitabu cha watoto wa shule ama ya chekechea ama madarasa ya watoto wa chini. Maana michoro hii inaonyesha kabisa namna ya kutangamana na wengine, namna ya kuishi, familia na maneno kama hayo.

Hii ni sehemu inaweza kua maktaba ya kujifunzia vipatakilishi ama sehemu au ofisi ya kufanyika kazi maana tunaona vipatakilishi pamoja na kibodi yake pamoja na kipanya ambapo vyote vinatumika kwa utendaji kazi wa teknolojia ama kwa utumiaji wa kipatakilishi hivi.

Hii ni nyumba. Nyumba ya gorofa ambayo ina ghorofa moja pekee yake na ina madirisha mengi. Tunaweza sema ni nyumba ama hata inaweza kuwa shule ama sehemu ya ofisi ya umma, maana madirisha yako mengi sana kuonyesha ina uwezo wa kubeba na kushikilia watu wengi ndani. Ndiposa yamewekwa madirisha mengi kuashiria ya kuwa kuna uwezo na kunahitajika uwezo wa kuwa na hewa mingi na pia iko na bustani yake tunavyoiona.

Hiki ni kibao, kibao kiliochochorwa na kuandikwa shimo la tewa ambayo inatueleza kwamba hii ni shule ya upili ya shimo la tewa ambapo pameweza kuchorwa pia pamoja na nembo ya shule hiyo na pia maandishi yakutueleza hii ni shule.

Hii ni timu ya taifa ya Kenya ambayo imebeba bendera yake na tunapoona wengi wameshikiliwa ama wamekaa katika viti vya magurudumu ambapo wanasukumwa. Kwa hivyo hii ni timu ambayo inawakilisha timu ya walemavu nchini.

Hili ni pipa la maji lililoko upande wa nyuma la rangi ya nyeusi. Lakini mbele yake tunaona kuna bango ambalo linaashiria sehemu ya mapumzikio na kuja kukutana wakati kutakuwa na jambo kuu au kutakuwa na tukio lolote la moto.

Hili ni lango kuu na shule ya upili ya Nyali ambayo tunauona ambayo imeandikwa kwamba kwa wachapa kubwa kubwa jina la shule na pia kando ya lango hili kuu kunayo basi ya shule hili pia ambayo imeweza kupakwa rangi ya manjano kama ilivyoagizwa na serikali.

Huu ni ubao. Ubao huu ni kitu ama sehemu ama mchapisho ambapo unatumika sanasana kufundishia wanafunzi katika masomo yao wanapokua darasani maana tunaona ubao huu kunao pia maandishi tofautitofauti yaliyoandikwa mbele hapo na pia kunayo rula hiyo ambayo inatumika sanasana kuchora vitu katika mstari na vikivyonyooka kabisa.

Hii ni nyumba. Nyumba ya mtu binafsi maana tunaona amepatengeneza vizuri sehemu ya nje tunaona pia ua wa ukuta ambao umejengwa vizuri huko mwisho kwa kuzunguka tu nyumba hii kwa madhumuni ya ulinzi na pia tunaona ametengeneza bustani yake vizuri amepanda nyasi ndogo na akazikata vizuri yote haya ni mandhari ya nje ya nyumba hii ambayo inavutia.

Hili ni jumba, magorofa la shule ya matibabu ambapo tunaeza kuona imeweza kuandikwa hapo juu kwa maandishi makubwa kabisa kuashiria kwamba hii ni shule ya matibabu ambapo pia sehemu hii tunaona imeweza kuekea bustani mzuri kabisa ya kuvutia na kupendeza na tunaona watoto pia wakitembea na wanafunzi hawa wakitembea hapo juu.

Tendo linaloendelea hapa ni tendo la michezo na michezo hii inaweza kuwa ni michezo ya mbio ama riadha, maana tunaona wakimbiaji hapa na pia kuna mashabiki ambao wameketi katika upande wa mbali kwa viti vyao wakitazama kinachoendelea na kufurahia tu mashindano yanayoendelea. Ama inaweza kuwa pia ni mchezo wa kabumbu, wanawake hao wanajifurahisha wakicheza michezo hiyo.

Hizi ni dawati za wanafunzi za kusomea na kukalia wakati wa kusomea, maana tunaona dawati ni mbili na pia kuna viti viwili vilivyopangwa mkabala, kuonyesha ya kwamba wanaungana sana katika masomo yao na pia wakati wa uchambuzi wanaeza chambua wakati mmoja maana wamepitishwa pamoja.

Hili ni jumba kubwa, jumba la ghorofa ambalo limejengwa kwa upande wa kulia kushoto na mbele yetu. Ambalo jumba hili tunaweza sema inaweza kuwa ni shule ama sehemu ya uma tu, ya kukujia ama ofisi. Maana tunaona watu wengi ambao wanapita mabagi, na pia hapa chini za na magari yameegeshwa. Tunawezasema ni shule ama chuo kikuu, maana kunaonekana kuwa na basi la shule hili, ambalo limeandikwa, maana tunaona hiki ni chuo cha kiufundi, ingawaje hatujui ni cha wapi lakini ni chuo cha kiufundi.

Hili ni darasa ambalo limepangwa viti vizuri kabisa vikifuatana moja baada kingine, na viti hivi tunaviona vipo na sehemu ya juu kama meza vya wanafunzi kuketi na kuandikia maneno yao ama katika daftari zao wakimskiza na pia kuelewa wanachofunzwa.

Hii ni timu ya taifa ya Kenya ya walemavu ya wanamasumbwi ambapo wameweza kujipanga kabisa katika kuchukua picha hii na wapo. Kati yao yupo mheshimiwa Mike Sonko ambaye amekuja kuwatembelea na labda kuwatia motisha kwa njia moja au nyingine.

Huu ni mlango na mlango huu unaashiria kuwa hii ni ofisi ama ukipenda madilisi ya mwalimu Agnes ambaye anawakaribisha wote wanaokuja kumtembelea na inaashiria kuwa mwalimu huyu Agnes ni mwalimu wa darasa ama gredi ya kwanza cha maana yote haya yameandikwa katika juu ya mlango huu.

Hii ni shule ambapo tunaona ukuta huu wa shule maana imeandikwa na kuchapishwa ukisema hii ni Shule Ya Upili ya Tononoka. Hapo kando yake ya ukuta basi kunao watu wawili wanaopita sehemu hiyo wakienda maeneo yao.

Hawa ni wanariadha wa nchi ya Kenya ambao wanapasha misuli na kupiga mazoezi katika mbio zao ilikujitayarisha na kujiweka ima kabisa na ange katika riadha zozote zitakazokuja ili kuwa washindani.

Hili ni jumba la miche bora, shule ya chekechea, mashule ya msingi na mbele yake tunaona pia kumeweza kuhifadhiwa chombo cha usafiri ambacho ni pikipiki na sehemu hii imeweza kutengwa ya sehemu ya shule maana tunaona kabisa katika michoro hii ambayo imechorwa na kupigwa rangi vizuri kabisa.

Hili ni ghorofa ama jumba rasmi linaweza kuwa ofisi, maktaba ama sehemu ya kufanyia mikutano mikuu ama sehemu iliyotengwa katika kuwa ofisi ya kupeana huduma za wananchi maana pia kuna bango ambalo limeambiwa wageni wote wanafaa kupitia katika majilisi ama ofisi kabla ya kwenda mahali wanakokwenda.

Huu ni mlango na mlango huu unaashiria kuwa mlango wa kidato cha kwanza maana hapo juu umeweza kuchapishwa nembo ambayo imeandikwa kwa maneno ya lugha ya kimombo ambayo yanasema kuwa hili ni darasa ama kidato cha kwanza R.

Hiki ni chuo kikuu cha mafunzo cha walimu cha Kwale. Tunaona katika geti kuu hili katika lango hili kuu la kuingilia katika chuo humu ambapo bango limechorwa juu la kuelezea chuo hiki ni cha wapi na ni cha nini ambapo sehemu hii inakaa imepangwa vizuri kabisa kwa mafunzio ya walimu hao.

Huu ni ukuta, ukuta ambao unaashiria kuwa ni ukuta wa Shule ya Msingi ya Amani maana jina hilo la shule limechapishwa hapa na katika ukuta huu kuna michoro mbalimbali ikiwemo mchoro wa dunia, mviringo na pia ikiwa inaonyesha pia mjengo huu ulikuwa umetolewa na Mheshimiwa Ramadhan S. Kajembe maana maandishi haya yameandikwa hapo juu.

Hiki ni kituo cha chuo kikuu cha ufundi cha matibabu cha Mombasa ambapo tunaliona bango hilo ambalo limeandikwa maandishi hayo na mbele yake tunaona gari ambalo limeweza kuegeshwa katika sehemu hii na kituo hiki tunaona kimeweza kupigwa rangi vizuri na ni ghorofa ambapo kimeweza kupigwa rangi nyeupe na pia rangi za kupendeza za kuvutia kuashiria hiki ni kituo kikuu.

Hiki ni kipatakilishi, na kinavyoonekana kiko kamili na vitu vyake vyote ambapo kina skrini, kina kibodi pamoja na kipanya ambapo zote zinatumika kwa kuingisha na kutolea data.

Huyu ni mwanamke wa timu ya taifa ya Kenya ya wanawake ya walemavu. Anaonekana akicheza mpira, huku ameshikilia magongo yake ya kumsaidia kutembea na kucheza akikimbia.